Watu wanaonekana wakiwa wameketi chini kwenye kiti nyeusi. Mbele yao kuna mzee mmoja ambaye ameshikilia kalamu pamoja na kitabu yake. Anaonekana akiwaelezea jambo fulani. Kwenye dirisha kuna watu wengine ndani ambao wamevaa shati nyeupe, wanaonekana pia.

Wafu wamekusanyika pamoja wakiwa na furaha. Huku wakionekana kuwa mashabiki. Wengi wao wakiwa wamevaa tshirt hati nyekundu, wengine wamevalia rangi tofauti kama vile ya kijani na nyeupe. Wengine wakiwa wameketi chini na wengine wamesimama. Juu kuna mawingu.

Watu wanaonekana wakiwa wamekusanyika pamoja, kila mmoja akiwa amevalia barakoa ya samawati, mandhari yakiwa ya huduma. Maandishi hayo yameandikwa pale juu, laptops pia zinaonekana zikiwa mezani. Mmoja aliyeketi pale mbele akiwa anahudumiwa na yule aliyevaa nguo ya kijani.

Wachezaji hawa wanaonekana wakiwa mazoezini wengi wao wakiwa wamevia jezi ya samawati wengine kijani na mwingine akiwa amevalia nyeusi. Nyuma yao kuna ukuta, pia kuna neti nyeupe na wanafanyia mazoezi kwenye nyasi ya rangi ya kijani.

Mchezaji aliyevalia jezi ya kijani na manjano anakimbia kwa kasi akimkwepa mpinzani aliyevalia nyekundu katika uwanja wenye nyasi, za kijani kibichi. Huku mashabiki wakionekana kwa umbali wakiwa wameketi wakishabikia timu zao.

Maji machafu yanaonekana kwenye mtaro huku mchanga ikiwa imetolewa nje. Mtu mmoja anaonekana kwenye pikipiki, kwa umbali kuna nyumba ambayo imejengwa huku miti ikionekana pia kwa umbali na mtu mwingine pia akiwa anatembea kwenye barabara anaonekana.

Wachezaji ambao wamevalia manjano na nyeusi wengine wakiwa wamevalia nyekundu wanaonekana wakishukuru mashabiki wao ambao wamesimama pale juu kwenye rangi ya samawati. Nyasi ya kijani pia yakionekana.